Eneo la mapokezi katika jengo pakiwa na marumaru chini, mlango wa kioo na kaunta nzuri yenye nakshi kwaajili ya kumvutia mteja.

Mgonjwa wa kike akiwa katika ofisi ya daktari wa meno, akipimwa meno yake ili aweze kupatiwa huduma ya kuweka meno bandia.

Chumba kinachotumika katika hospitali kwaajili ya matibabu ya kinywa, kikiwa na madaktari wawili wanaume wakimhudumia mgonjwa mmoja mwanamke wakikagua na kutibu meno yake.

Mtoa huduma yaani muuguzi wa kike akiwa anarekodi taarifa mbalimbali za mgonjwa, huku akiwa ameweka shingoni kifaa cha kupima mapigo ya moyo.

Mtoa huduma wa afya wa kiume aliyevaa koti jeupe akiendelea kuwapima watu kwenye eneo la kutoa huduma ya afya kwa jamii

Mtoto mchanga akiwa anabembea kwenye mbeleko, iliyounganishwa na mzani wa kupima uzito, katika eneo maalumu la hospitali la afya ya mzazi na mtoto.

Eneo la hospitali, linalotumika kwa ajili ya afya ya wazazi na watoto, likiwa na mama ameenda kumpima mwanae uzito ili kujua afya ya mtoto.

Mtoa huduma ya afya yani muuguzi wa kike akiwa amembeba mtoto mchanga, huku akimfunika na mashuka na kumwangalia kwa uangalifu mkubwa.

Eneo la wazi la hospitali inalotumika kama sehemu ya afya ya uzazi na watoto, ikiwa na mtoa huduma mwanaume akiwapa lishe mama na watoto wao.

Eneo la wazi linalotumika kwa ajili ya afya ya mama na watoto, ikiwa na akina mama mbalimbali wamepakata watoto wao huku wamekaa kwenye viti vya plastiki; huku mtoa huduma akiendelea kuwasikiliza.

Glasi mbili zikiwa na dawa mbalimbali za asili huku ndani kuna majani na chai ambazo husaidia kutibu magonjwa mbalimbali na kuimarisha kinga.

Bidhaa mbalimbali za asili zikiwa zimepakiwa kwenye makopo mengi yenye mifuniko ya kijani. Mengine yakiwa kwenye chupa ambazo haziwezi kupitisha mwanga ili kusaidia bidhaa zisiharibike.

Eneo la bustani likiwa na maua mbalimbali yenye rangi nyeupe, ya kijani pamoja na chungwa ikiwa ni dawa ya asili.

Tiba ya dawa za asili, ikiwa imepakiwa kwenye vidonge vya kijani, huku pakiwa na kijiko kwaajili ya kupima kiwango cha dawa.

Mkusanyiko wa dawa mbalimbali za asili katika mfumo wa vidonge vya kasha gumu, vidonge vya kasha laini, na vile vya unga, pia kukiwa na dawa za kimiminika katika vyupa mbalimbali.

Tunda aina la papai, likiwa limekatwa nusu na jingine bado zima, ndani lina mbegu nyeusi, pia linasifika kwa ajili ya afya ya tumbo kwa watu wenye vidonda vya tumbo.